Tunda la ndizi limeninginia kwenye shina nene lililojaa majani mapana ya kijani libichi, mikungu kadhaa ya changa za ndizi zimejipanga safu chini ya kitawi, kila moja ikiwa imefungwa kwa kishavi chembaba upande wake wa juu, mwanga a jua unapenyeza, kati ya majani.

Mwanamke ameketi shambani akiwa amezungukwa na mimea ya kijani kibichi, anaonekana kuwa na furaha na ameshikilia kifaa cha kitamaduni, huku akitazama mbali, mazingira yanaonyesha hali ya utulivu shambani, na mimea ina asili ya ustawi vizuri.

Mimea yenye majani marefu na magome yenye rangi ya kijani na kahawia yamepandwa katika safu zilizomo umbali wa kutosha kati yao. Ardhi yenye unyenyevu imetengenezwa vizuri ikiwa na mifereji midogo ya kumwaga maji karibu na mizizi ya mimea.

Ndama kadhaa, wamesimama kwenye banda la wanyama. Sakafu ya eneo hilo, imetengenezwa kwa udongo wa kichaja na imepakwa na kinyesi. Kuna uzio wa chuma, unaowazunguka kwa pande zote. Nyuma yao, kuna majengo ya mbao na bati, pamoja na vifaa vingine vya kilimo.

Ng'ombe wamesimama juu ya sakafu ya saruji katika sehemu iliyotengenezwa kwa shughuli ya kubomoa. Mashine maalum imeunganishwa kwenye matiti ya mnyama. Mrija wa plastiki unapitisha maziwa kwenda kwenye kifaa cha kuhifadhi. Mazingira yanadokeza kuwa ni safi.

Mifugo imepangwa kwa mstari na kila mnyama ana alama ya manjano sikioni. Mifugo inakula chakula kilicho juu ya sakafu ya majani ilio wekwa ndani ya banda yenye nguzo za mbao. Banda zina paa ya bati zenye rangi ya kijivu.

Ng'ombe mwenye miguu ya rangi ya kahawia na nyeupe amesimama juu ya sakafu ya udongo iliyochanganyika na mabaki ya maji. Mtu mmoja aliyeketi chini ya tumbo la mnyama huyo, anashika ndoo ya chuma, akikusanya maziwa yanayominika kutoka kwenye matiti ya ng'ombe.

Shambani kuna mistari ya mimea ya migomba iliyoota kwa nafasi iliyopimwa kwenye udongo mwekundu. Mtu mmoja anasimama katikati ya mimea hiyo akiwa amevaa koti la kijivu na suruali ya bluu huku mikono yake ikishikilia kifaa kilichowekwa juu ya mlingoti wa chuma.

Migomba inaonekana ikiwa imepandwa kwa mpangilio katika shamba la vya udongo wa kaharia. Baadhi ya miti ina majani makubwa huku mimea mengine ikiendelea kukua. Pembeni kuna miti ambayo imelala majani chini.

Msitu wa matunda ya ndizi nyingi sana zilizopangwa kwa wengi katika eneo la soko au kituo cha kuuza. Kuna watu walioko nyuma wakifanya shughuli za biashara. Eneo hili linaonekana kuwa la wazi na kuna miundo midogo ya makazi au maduka madogo ya mitaani.

Ng'ombe mmoja anakamuliwa kwa kutumia mashine maalum ya kutokea maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe huku maziwa yakisanywa kwenye chombo cha chuma kllichowekwa chini. Sakafu ni ya udongo na mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za kufunga.

Mwanaume wanasimama karibu na mgomba wa ndizi uliokomaa amevaa fulana ya blue na kofia ya madoa huku mikono yake ikiwa juu ikielekeza sehemu ya shina imeshikana na mmea huo, majani mapana ya migomba yamezunguka eneo hilo ikioyesha mazingira ya kilimo.

Ngombe wengi wamelala kwenye mtaro ndani ya banda lenye kuta za zege na dirisha lililo wazi wengi wa ngombe hawa wana rangi ya mchanganyiko ya nyeupe na giza huku wengine wakiwa giza tu ,sehemu huyo ina paa ya bati na paa inaonyesha sehemu ya mwanga uanaingia.

Ng'ombe moja amesimama kando ya mti akiwa na majiraha makubwa kwenye mwili wake ngozi yake imeadhirika katika mazingira haya ng'ombe imesimama vizuri huku inaonyesha kavu.

Bkuli ya glasi imejazwa kinywaji nyeupe kilicho na chembechembe ndogo zilizoelea juu. Kioo chenyewe ni safi na wazi kikionyesha yaliyomo kwa wazi. Rangi ya kinywaji ni nyeupe iliyochanganywa na njano hafifu kwa kwamba ni nira ya maziwa. Sehemu ya juu ya kikombe ina matone madogo ya kiowevu yaliyoganda pembeni.

Mkungu wa ndizi imeshikiliwa kwa mkono mmoja kutoka juu . Ndizi zimepangika kwa safu tatu zenye rangi tofauti, kijani kibichi kijani kilivyochanganyikiwa pamoja na manjano kabisa. Eneo la tukio linaonekana kuwa wazi sakafu ni ya udongo na nyuma kunamwendo wa mbao wenye paa.

Mifugo kadhaa wamesimama kwenye zizi la kisasa, lililo jengwa kwa kuta za saruji, mmoja wa wanyama hawa akiwa amegeuza mgongo, anaoshwa kwa kutumia maji kutoka kwa, bomba la plastiki la kijani, linaloshikiliwa na mtu aliye vaa nguo nadifu.

Huduma ya uchunguzi wa afya inaendelea huku daktari aliyejikinga kwa vifaa vya kinga; akimchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha hospitali. Mganga huyu aliyevaa koti jeupe, glavu, barakoa na miwani ya kinga ameinama kwenye ukingo akitumia kifaa maalum kuangalia hali ya mdomo ya mgonjwa.

Kifaa cha kisasa kinachotumika kusaga nafaka kinaonyesha unga wa rangi ya njano wenye mwonekano unaoendelea kusafirishwa kupitia sehemu ya kuskuma. Unga huu umewekwa kwenye mstari wa chini wa kifaa hicho ambao umeandaliwa kwa chuma cha pua chenye sura ya kisasa.

Sehemu ya bustani au shamba lenye majani mabichi yenye sura kubwa na ya kuangaza yamejaa matawi za mti unaostawi vizuri. Mwanga wa jua unaangaza kupitia majani hayo wingi wa afya wa mimea. anga za buluu isiyo na mawingu imepambwa na matawi.

Mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani imejikita shingoni mwa mumeo anayeonekana imara na wenye majani mengi. Mazao hayo yamefunikwa na majani yenye rangi tofauti za kijani ambayo yamepangaza uzuri wa muundo wa mmea mzima. Anagani mwanga wa jua unakwenda taratibu.

Kwenye zizi lenye sakafu ya saruji, kijana mmoja amesimama akimshika ng'ombe mkubwa mwenye maumbile mazito ya ngozi ya madoa meupe na meusi. Miguuni amevati buti jeupe. Ukuta wa mawe ulio na miundombinu ya kisasa. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo.

Shamba lililojaa migomba ya matunda. Mimea mingi yenye majani ya kijani kibichi. Miongoni mwa miti hii, baadhi ya migomba inaonekana ikilea matunda. Udongo ni laini na unajaa mimea aina nyingine.

Shina la mgomba lililobeba mkunga wa ndizi ambazo bado ni mbichi . Majani mapana yamezunguka mkunga huo na rangi ya kijani imetawala sehemu yote ya juu . ndizi zimepangwa kwa mpangilio wa mviringo . Kila tawi likiwa na idadi ya matunda

Wanawake wawili walijifunga vitambaa vyeupe usoni na mitambariko ya uso wanafanya kazi ya kuchunja au kusafisha kiyowevu chenye rangi ya nyeupe ndani ya chombo kikubwa cha metali kilichowekwa kando ya kuta za jengo, mmoja wao anatumia kijiko na kinywaji kidogo cha plastiki.

Miti yenye majani mengi ya kijani imejikusanya katika safu zilizopangiliwa kwa uangalifu . Makundi ya ndizi yameunganishwa kwenye matawii na kuzungukwa na majani . Bustani imejaa mimea yenye uzito wa mazao uliokusanyika vizuri.

Watu wamesimama mbele ya eneo lililojengwa kwa chuma na mbao ambalo lina milango ya rangi ya bluu kwenye ukuta wa juu kuna bango lenye picha ya ng'ombe na maneno, wanaume na wanawake wanabeba na kuchunguza chupa za plastiki za maziwa, kando za bango hili kuna vyombo vikubwa vya chuma.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya njano ananyunyizia dawa ng'ombe mweusi mwenye madoa meupe kwa kutumia pump ya mgongoni. Dawa inatoka kwa nguvu na kuelekezwa kwenye mgongo wa mnyama. Mazingira yanaonekana ni ya zizi lililotengenezwa kwa mbao na kuna mwanga juu inayoangaza sehemu ya nyuma.

Misitu yenye miti mirefu yenye majani mabichi yamejaa maeneo haya. Miale ya mimea inaonyesha mchanganyiko wa rangi za kijani tofauti. Mimea mikubwa yenye majani mapana inasimama kwa utulivu katika mandhari ya asili. Sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ya msitu, na mvua na eneo lenye mazao ya kaboni.

Mtu amesimama miongoni mwa shamba la mahindi akiwa ameshika suroli na mahindi mkononi wake wa kulia ana shati la rangi ya waridi na kofia ya rangi tofauti zinazochanganyika miti ya mahindi imemzunguka kote.

Mtu mmoja amesimama akishika ndizi katika shamba ana mavazi ya kijani kibichi na suruali za blu . Shamba lina matawi ya miti na ndizi na maneno mengine yamejaa majani ya kijani . Mtu huyu anaonekana kifanya kazi ya kuvuna ndizi kutoka kwenye shina.

Watu wanatekeleza kazi ya kupanda migomba kwenye ardhi yenye rangi ya udongo mwekundu. Mmoja wao anashikilia jembe huku wengine wakishughulika kupanda na kutia miti ya udongo. Majani ya migomba yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Kwa mbali kuna miti mingine mikubwa na nguzo za umeme.

Watu wanne, wamesimama mbele ya banda lenye mabango ya maonyesho. Mtu mmoja amevaa koti jeupe, anazungumza na kuwahudumia watu wengine watatu waliovalia, nguo za kawaida. Kwenye meza, kuna vyombo na vifaa mbalimbali vilivyopangwa.

Wanawake wakiwa karibu na mmea wa ndizi wenye mzigo wa matunda yaliyokomaa, wanawake hawa wanaonekana kufurahia, wakitabasamu na kushika kwa karibu kana kwamba, wanavuna au wanakagua mazao yao, mmoja wao anashika shada la ndizi kwa mikono miwili kwa furaha.

Mkungu wa ndizi uliojaa matunda madogo ya kijani, ukiinuka katika shamba lenye majani makubwa ya mtunda huo. Ukanda wa majani umezunguka mnunuzi wake na mwanga wa jua unavutia ku., kuangazia maumbo ya matunda hayo.

Mizigo mikubwa ya migomba yenye ndizi mbichi, imepangwa kwa wingi. Matunda yamebandikwa kwa pamoja kwa mimea ya ndizi zikiwa na rangi ya kijani. Angani kuna mwanga mkali wa jua unaoangaza juu ya mizigo hiyo.

Mtu amevaa nguo za kazi, akiwa ndani ya banda la ng'ombe, lenye paa la bati na taa zilizowekwa ndani.Ng'ombe wamesimama kando, wakiikabili ukutu, huku mtu huyu akielekea sehemu fulani katika banda hilo.

Mahindi yaliyokaushwa yamefungwa na kuanginishwa kwa kamba kisha kukanushwa juu kwenye kuta za mbao. Rangi ya kuta ni ya giza na mwanga wa asubuhi unaingia polepole ukitoa hisia za utulivu. Kuna chombo kidogo cha plastiki kilichowekwa katikati ya mahindi.

Besheni la bati limewekwa juu ya ardhi ya udongo. Ndani yake kuna uji mzito unaochanganywa kwa vijiko viwili vya maganda ya matunda. Mikono miwili imeelegezwa kwenye besheni hilo. Kila mmoja akishika kijiko kimoja vilivyochakaa kwenye uji unaonekana kuwa mweupe na nzito.

Mahindi yaliyokomaa yamevunjika na kuonyesha mbegu zilizopunja na kuwa na rangi ya giza. Sehemu nyingine ya tunda imeanguka ikibaki ganda la kahawia la kijani. Majani ya mti wa mahindi unazunguka tunda hilo, yakionyesha mwelekeo wa ukuaji wa mmea huo shambani.

Watu walio katika mazingira ya shamba la mifugo. Mtu wa mbele ni mwanaume aliyevaa shati la mikono mirefu yenye mistari ya rangi nyeusi, nyeupe na kijivu. Anaonekana akikagua kuangalia ng'ombe walioko kwenye Banda la zamani iliyojengwa kwa mbao na chuma.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya Kenya ameketi chini na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe na kunywa yaliyo kikombe. Maziwa yanatiririka kwenye ndoo ya plastiki yenye rangi nyeupe, ng'ombe wengine wanaonekana nyuma yake wakiwa wamefungwa kwenye uringo wa chuma.

Majani mapana ya mmea wa ndiziyamezunguka mashina yalio beba mkunga mkubwa ya ndizi mbichi. Vichana vya ndizi vimeshikwa kwa karibu na kila mti linaonekana kua na zao linaendelea kukuwa. Mazao hayo yamefungamana kwa mstari huku mimea mingine ikiwa karibu. Rangi ya kijani imetawala eneo nzima.

Wauzaji wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa miongoni mwa mazao ya mimea hasaa ndizi zilizokusanywa kwenye mteremko wa ardhi wenye majani kuna watu waliovaa nguo za kawaida mazao haya yamepangwa kwa makundi maumbo tofauti na yamewekwa mmoja juu ya jingine.

Mazingira yanajaa maisha na shughuli za kila siku huku ushawishi wa jiji ukiwapo wazi. Maandhari ya soko yenye pilkpilka yanaonekana. Mzigo mkubwa wa ndizi umebebwa na mtu anayeonyesha juhudi za kipekee na nguvu za ustadi.

Migomba kubwa ya ndizi mbichi imepangwa ardhini na ingine imebebwa juu na kijana mmoja. Uso wake unaelekezwa juu kanakwanba anapumua kwa nguvu kutokana na uzito ulio nao. Upande wakushoto sehemu ya nguo ya rangi nyekundu ya kijani inaonekana.

Ng'ombe amesimama kimya kimya akiwa anakunywa maji, huku mashiine ya kususua ikichukua maziwa moja kwa moja kutoka matitini. Chombo cha kuhifadhi maziwa kimewekwa chini, Kikiwa kimeunganishwa na mashine hio kupiyia bomba la minyuki mieupe.

NI sabibu yenye majani makubwa na matawi inaonekana ikiwa huku kubeba matunda yenye rangi ya manjano yaliyokuwa yakizama na kuharibika. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima yenye miti na mawingu yenye eneo juu ya mteremko ya milima hiyo.

Shamba lenye mistari ya mimea yenye majani makubwa ya kijani, liko kwenye udongo wa kahawia uliolainishwa, mimea imepangwa kwa mpangilio wa mistari sambamba na sehemu za udongo zipo wazi kati ya mistari hio.

Ardhini, matunda ya ndizi yaliyo jaa kwenye kundi moja, yakiwa bado katika hali ya kijani na yanaendelea kukua, haya matunda ni ya aina ya ndizi zilizokomaa, zikionyesha mchakato wa ukuaji kabla ya kuiva.

Mimea ya ndizi imesimama kwa wingi kwenye shamba limejaa undongo nyekundu yenye unyevu mdogo, majani yake marefu yenye rangi ya kijani yamejaa juu yakionyesha muundo wa kilimo cha ndizi. Sehemu ya shamba ina mchanganyiko wa mimea yenye miiba midogo inayoadhirisha ugonjwa wa mimea hio.

Msichana ameketi ardhini akiwa anamhudumia mfugo wake. Anamsafishia na kumwaga maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia chombo cha plastiki kilicho wazi. Mavazi yake ni meusi na buluu. Uso wake unaonyesha uhakika katika kazi anayofanya.

Wanawake wawili wanamimina maji kwenye sufuria kubwa ya chuma iliyo sakafuni karibu na mlango, mmoja ameshikilia mtungi wa kijani mwingine jagi la manjano, wote wamevaa mavazi ya kujikinga, sakafu imepambwa na vigae na ina ndoo ya plastiki pembeni.

Sehemu ya ardhi imepandwa na miti ya ndizi inavyoonekana kandokando na nyuma yake kuna milima au vilimo vyeupe vya ubao, kutoka mbele njia inawapatia kati ya shamba za ndizi linaonekana, machani ya kijani kibichi yanaonekana yamejaa eneo hili.

Mikungu mikubwa ya ndizi imezama na kupakiwa kwenye mteremko wa bustani yenye miti miwili mizito ya majani. Majani yamejazwa rangi ya kijani yenye mwanga wa jua. Mikungu inashikiliwa na matawi ya mti wa ndizi huku mistari mirefu ya bustani ikionekana nyuma yake.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kuenda shambani, wanasindikiza maziwa, mmoja anashikilia chupa kubwa ya maziwa na mwingine anachanganya maziwa katika vyombo vikubwa vya matawi vilivyopangwa kwenye rafu ndogo juu ya pikipiki, wanaonekana katika mazingira ya shamba.